Mwanamke aliyevaa shati jekundu, aliyesimama mbele ya bango la benki, akitoa maelezo kuhusu huduma za kifedha. Likiwakilisha hali ya kuelimisha na kutangaza taasisi ya kifedha, inayojulikana kwa huduma zake za kisasa.

Duka la bidhaa za maziwa, lililopambwa kwa picha za ng'ombe, pamoja na mabango yenye maandishi yanayoeleza bidhaa zinazo uzwa, yanayosaidia kuvutia weteja kwa urahisi.

Mashine ya kuuza bidhaa ya maziwa, iliyopambwa kwa picha ya ng'ombe na mtoto anaye kunywa maziwa, likiwa na maandishi. Ikiwakilisha mbinu ya kisasa ya uuzaji wa maziwa kwa njia ya haraka, salama na isiyo hitaji muuzaji wa moja kwa moja.

Mafundi uselemara wawili wakiwa kazini, wakitengeneza samani kwa kutumia mashine za kisasa na mbao, ikiwakilisha shughuli muhimu za wauzaji wa samani wanaojali ubora, ujuzi wa mikono, na kutimiza mahitaji ya wateja kwa bidhaa za kudumu na zenye mvuto wa kisanii.

Kijana amekaa kwenye sofa la kisasa lenye rangi nzuri ya kuvutia, akiwa ndani ya duka la samani, sofa hilo lina nafasi kubwa na muundo wa kuvutia unaofaa kwa matumizi ya nyumbani na ofisini .

Eneo la mapokezi ya nyumba ya kulala wageni, ambapo wageni wanakaribishwa kwa tabasamu na huduma ya kitaalamu ikiwa na mazingira safi yenye taa ya kisasa na maua mezani, hali inayotoa hisia ya ukarimu na utulivu kwa wageni wanaowasili.

Jengo refu la ghorofa likiwa katika hatua za mwisho za ujenzi, lenye muundo wa kisasa wa madirisha mengi ya kuvutia, ikiakisi maendeleo ya miundombinu katika miji, ambapo miundombinu hiyo huimarika na fursa mpya za makazi na biashara kujitokeza kwa kasi.

Duka kubwa la kisasa lenye rangi nyeupe, lililowashwa taa. Lenye nguo na vinyago vya watoto, ambapo bidhaa hizo zimepangwa vizuri, kwenye wavu na chuma, zikiwa na rangi mbalimbali zinazovutia. Bidhaa hizo hununuliwa na wateja mbalimbali.